Darasa kubwa, ndani yake limejaa wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiume nane na wakike saba, wakijifunza kupitia vifaa bora vya sayansi na teknolojia, mbele yao mwalimu akifundisha.

Wanafunzi wa kike na kiume wa elimu ya watu wazima ndani ya chumba kikubwa chenye meza na vifaa vya masomo vya kisasa kama vile tarakilishi mpakato iliyo juu ya meza na madaftari.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa kike kwa wa kiume, wameketi ndani ya darasa kubwa lenye madawati ya kisasa. Mbele yao mwalimu aliyevalia mavazi nadhifu akitoa somo na kuwafundisha mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa kike na wa kiume, wa elimu ya watu wazima, wamekaa ndani ya darasa kubwa, lililojaa vifaa vya kisasa vya kufundishia, mbele yao mwalimu amesimama ameshika tarakilishi mpakato, mkononi mwake na akiwafundisha.

Darasa kubwa ndani yake limejaa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima tofautitofauti wa jinsia ya kike na kiume, wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa walimu wao hapo mbele.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wa kike kwa wa kiume, waliovalia mavazi nadhifu, wameketi ndani ya darasa kubwa wakijifunza masomo mbalimbali.

Mazingira ya shule ya watoto wadogo, ndani yake bembea yenye viti vinne kwa ajili ya michezo tofautitofauti, ili kujifunza vitu mbalimbali vya shuleni.

Kitabu cha elimu shule ya msingi cha kiswahili kikionyesha picha nne tofautitofauti, ambazo zinazozingatia matumizi ya sarufi ya hiki na hivi hii ni kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi vitu tofauti tofauti vya kiswahili.

Mwalimu wa kike aliyevalia mavazi nadhifu wa shule ya msingi, ndani ya darasa kubwa lenye ubao na madawati yaliyokaliwa na wanafunzi akitoa elimu ya hisabati.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyevalia mavazi nadhifu na kubebelea mkononi mwake daftari jeupe pamoja na kalamu yenye rangi ya bluu, mbele yake ubao mkubwa akifundisha hisabati kwa kingereza.

Mkulima anafanya kazi akiwa shambani

Kabati ya vitabu, madaftari, pamoja na mafaili tofauti tofauti ya mitihani kwaajili ya wanafunzi wa shule ya msingi. Hii inasaidia walimu na wanafunzi wao kuhufadhi kwa usalama zaidi hapo shuleni.

Chumba kiubwa cha maabara kwa ajili ya majaribio ya kisayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekeondari. Ndani yake kuna vifaa vya kufanyia majaribio ya kisayansi. Hii ni kwa ajili ya kukuza elimu mashuleni.

Madarasa ya wanafunzi wa sekondari yaliyojengwa kisasa kwa nje yamewekewa sehemu za kukalia na vimbweta kwa ajili ya masomo ya ziada muda wa jioni. Hii huonyesha elimu bora.

Chumba kikubwa ndani yake kimejaa vitanda vya juu na chini, kwa ajili ya malazi ya wanafunzi wa elimu ya sekondari ili kutunza afya zao za mwili, akili, kwa ajili ya ufaulu wa masomo mbalimbali darasani.

Sare za wanafunzi wa elimu ya sekondari zilizoanikwa kwenye kamba na zina rangi ya bluu, na majengo mazuri kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi tofauti tofauti.

Wanafunzi wa kike wa elimu wa sekondari waliovalia sare nyekundu, shati nyeupe pamoja na sketi ya bluu iliyokolea, wakiwa katika mitihani na kusimamiwa, hili ni kufanya mitihani bora pamoja na uangalizi mkubwa.

Walimu wawili wa kiume wa elimu ya sekondari waliovalia mavazi nadhifu, wakisimama nje. Juu ya meza kukiwa na madaftari na vitabu tofautitofauti, vingine viko ndani ya vifungashio. Hii ni kwa ajili ya kuendeleza kukua kwa elimu mashuleni.

Wanafunzi wawili wa kike wa elimu ya sekondari waliovalia mavazi nadhifu, wakiwa ndani ya maktaba kubwa yenye vitabu tofautitofauti, kwa ajili ya kujisomea na kupata upeo mkubwa wa kielimu.

Chumba kikubwa cha maabara kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari, kilichojaa vifaa vya kisasa vya kufanyia majaribio ya kisayansi ili kudumisha elimu katika jamii fulani.

Darasa lililojaa wanafunzi wa elimu ya juu wakijisomea kwa pamoja kwa kutumia kompyuta mpakato na simu janja.

Wanafunzi wengi wa kike kwa wa kiume, waliovalia suti ambayo ni bluu iliyokolea. Wameketi katika mpangilio maalumu, wakijiandaa kwa mtihani huku wasimamizi mbele yao wakiwa na umakini mkubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliovalia sare tofauti tofauti za bluu bahari kwa nyeupe, wameketi ndani ya darasa kubwa mbele yao mwalimu akitumia vifaa vya kisasa kufundishia na kuwaelekeza.

Wanafunzi wakike ndani ya darasa kubwa wa elimu ya juu wakipokea mafunzo tofauti tofauti, mbele yao mwalimu akiwa amevalia mavazi nadhifu akifundisha.

Wanafunzi wa elimu ya juu yaani chuo kikuu wakike wa nne na wa kiume watatu, wakifurahia kuhitimu masomo yao hapo hii inaonesha muendelezo mzuri wa wasomi nchini katika jamii husika.

Wanafunzi wa kike watatu wa chuo kikuu waliovalia mavazi ya rangi ya machungwa wakiwa katika saluni kubwa ya kisasa, wakijifunza namna ya kunyoa nywele kwa mitindo tofauti tofauti.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, waliovalia mavazi nadhifu wa kike kwa wa kiume ndani ya chumba kikubwa, wameketi kwa ajili ya kujifunza, mbele yao mwalimu pia aliyevalia mavazi nadhifu akitoa somo.

Wanafunzi wengi wa kike kwa wa kiume wa chuo kikuu ndani ya ukumbi mkubwa uliopangana kwa ngazi, katikati yao ni mwalimu akitoa somo na kuwaelekeza mambo mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wengi wa kike na wa kiume wa elimu ya juu, chuo kikuu, wameketi ndani ya darasa kubwa wakipokea mafunzo tofautitofauti kutoka kwa walimu wao.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake walio kaa kwenye viti kuzunguka meza zilizo tengenzwa kwa mbao na kufunikwa kwanvitambaa wakimsikiliza mwalimu alio Kati Kati yao. Kwa ajiri ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa kiume waliovalia mavazi nadhifu ndani ya darasa kubwa wameketi na kumsikiliza mwalimu wao, kile ambacho anafundisha hapo mbele akitumia vifaa vya kisasa.

Wanawake kumi na tatu ndani ya darasa kubwa wakiketi katika madawati wakijifunza elimu ya juu, mbele yao mwalimu wa kike aliyevalia vazi jeupe akifundisha masomo ya kisayansi.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu wakike kwa wakiume wameketi ndani ya ukumbi mkubwa wenye madawati na viti, vilivyo pangiliwa katika mpangilio maalumu ambavyo, huwasaidia kujisomea na kukaa kuweka majadiliano tofautitofauti juu ya masomo yao.

Darasa kubwa ndani yake wanafunzi wa kike na wa kiume kwa elimu ya ufundi na teknolojia, wakifanya kwa vitendo zoezi la utaalamu wa kutengeneza vitu mbali mbali kwa kutumia sayansi.

Wanafunzi watano wa chuo cha ufundi waliovalia mavazi nadhifu wakifanya matengenezo ya mitambo tofauti tofauti ya umeme, hii ni kujenga ufanisi na ubora wa kazi katika maarifa yao wanayoyapata hapo.

Mwanafunzi mmoja wa kiume aliyevalia mavazi mazito wa chuo cha ufundi ndani ya darasa kubwa ameshika mashine akiangalia na kutengeneza sehemu ya tatizo. Hii ni kuongeza upeo na maarifa kwa vijana wa elimu za ujuzi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi na utaalamu, wakiwa wamevalia mavazi ya kazi. Mbele yao mwalimu akielekeza namna ya kutengeneza kifaa hicho kilichoshikwa mikononi mwake.

Wanafunzi wawili wa kiume wa sayansi na teknolojia wa chuo cha ufundi; wakitengeneza mitambo tofautitofauti, hii ni kwa ajili ya kuongeza ujuzi kwa wanafunzi hao.

Mwanafunzi wa kiume wa chuo cha ufundi ndani ya darasa kubwa wakivalia mavazi nadhifu na kujifunza mambo tofautitofauti kwa kutumia vifaa vya kisasa, huku mwalimu wao akiandaa majaribio mbalimbali.